Mwanaume akinawa mikono katika kituo cha kunawia huonyesha uwajibikaji katika kudumisha usafi na kuzuia magonjwa. Kunawa mikono kwa sabuni ni hatua rahisi inayolinda afya ya kila mmoja.

Mtu mzee anayepokea sindano ni ishara ya kujali afya katika uzeeni. Chanjo na matibabu ya mara kwa mara husaidia kuimarisha kinga na kuongeza maisha yenye afya kwa wazee wetu.

Mwanamke anayembeba mtoto, huonyesha upendo, ulinzi na kujitolea kwa familia. Ni taswira ya nguvu ya mama na msingi wa malezi bora katika jamii.

Watu wanaosubiri nje ya gari la wagonjwa huonyesha hali ya dharura na matumaini ya msaada wa haraka. Tuheshimu huduma za dharura na kutoa nafasi kwa wahudumu wa afya kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi.

Vifaa vya afya ya meno kama vile mswaki ya kitaalam, kifaa cha kusafisha meno na kisu cha daktari vinatumika kuhakikisha meno yako safi na afya ya kinywa kinadumishwa.

Meno safi ni afya bora. Mwafrika anang’aa kwa tabasamu jeupe lenye mvuto, akionyesha furaha na matumaini ya maisha yajayo.

Kupiga mswaki kwa kutumia kijiti cha miti kama mswaki ni njia ya asili ya kusafisha meno. Njia hii husaidia kudumisha afya ya kinywa kwa ufanisi hasa katika maeneo yasiyo na dawa ya meno.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa wake kwa makini akihakikisha meno yake yako katika hali nzuri. Kwa kutumia vifaa maalum vya kisasa, daktari huyo anasafisha na kutibu meno ya mgojwa huku akitoa ushauri wa kudumisha usafi wa mdomo.

Madaktari waliovaa makoti meupe ya maabara wanaonekana wakijadiliana makini kuhusu maswala ya afya ya wagonjwa katika chumba la mkutano kwa hospitali. Mazungumzo yao huhusisha kubadilisha ujuzi wa kitaalamu ili kutibu wagonjwa.

Daktari wa meno, akichunguza meno ya mngonjwa kuhakikisha afya bora ya kinywa. Ugaguzi wa mara kwa mara huzuia matatizo makubwa na hudumisha tabasamu lenye afya.

Gari la zimamoto, liko karibu na majengo ya makazi kwa jambo la dharura ya moto. Tafadhali epuka eneo hilo na toa nafasi kwa wahudumu wa zimamoto kutekeleza kazi yao kwa haraka na usalama.

Watu wamesimama karibu na magunia wakionekana kuwa katika shughuli ya kupakia au kupokea mizigo mbele ya jumba.

Katika hali ya dharura au janga kama vile mafuriko ,moto au tetetmeko la ardhi, hatua za haraka za uokoaji na msaada wa dharura ni muhimu sana.

Watu wakitembea kwenye mtaa wa mabanda uliojaa maji machafu ni ishara ya changamoto za miundo mbinu na mazingira duni. Ni muhimu kuboresha mifereji na huduma za usafi ili kulinda afya na hadhi ya wakazi.

Matunda yanayouzwa ni safi yenye ladha tamu na afya tele. Yanatoa vitamini muhimu kwa mwili, hivyo kula matunda kila siku kwa maisha bora na yenye nguvu.

Miundombinu ya afya, ni muhimu katika kutoa huduma bora kwa wananchi, ikiwemo hospitali, zahanati na vituo vya afya vilivyo na vifaa na wahudumu wa kutosha.

Madaktari wa upasuaji wanafanya kazi muhimu sana ndani ya chumba cha upasuaji ambapo wanahakikisha kuwa wagonjwa wanapokea matibabu ya hali ya juu , wakiwa wamevaa mavazi maalum ya usafi na kutumia vifaa vya kisasa ilikuweza kufanya upasuaji.

Chumba cha hospitali ni mahali pa matibabu, faraja na matumaini ya uponyaji. Tukiweka mazingira safi na tulivu, tunachangia afya bora kwa wagonjwa.

Takataka za kimatibabu hutupwa kwenye pipa maluum la rangi ya buluu au nyeupe, lililowekwa kwa ajili ya kudhibiti uchafuzi na kulinda afya ya jamii.

Vifaa na bidhaa za matibabu, ni muhimu katika utoaji wa huduma bora za afya. Tuviandae tuvihifadhi kwa usahihi, ili kuhakikisha usalama na ufanisi katika matibabu ya wagonjwa.

Vifaa vya matibabu ni muhimu sana katika kuhakikisha huduma bora za afya kwa wagonjwa. Uwepo wa vifaa vya kisasa, huongeza ufanisi wa madaktari na wauguzi katika kutibu na kugundua magonjwa kwa haraka.

Vifaa vya matibabu ni muhimu kwa uchunguzi sahihi, matibabu bora na uokoaji wa maisha. Huduma ya afya iliyo bora huanza na vifaa salama na vya kisasa.

Gari la ambulansi limeegeshwa kando ya barabara likiwa tayari kwa dharura au kusafirisha mgonjwa kutoka mahali pamoja hadi hospitali.

Kuna dawa inayotumika kusafisha vyombo, kusafisha vidonda, au kuua viini vinavyosababisha ugonjwa kwenye vyombo au kwenye mwili.

Dawa za kisasa zimeboreshwa kwa teknolojia ya hali ya juu, ili kutibu magonjwa kwa ufanisi zaidi. Zinapatikana hospitalini na katika maduka ya dawa, zikiwa salama na zenye viwango vya kimatibibu, vilivyo zibitishwa.

Uhifadhi mzuri wa dawa husaidia kuzuia kuchanganyikiwa au matumizi mabaya. Dawa zilizo ndani ya boksi zimehifadhiwa ili kuhakikisha zinabaki na ufanisi wake hadi wakati wa matumizi.

Dawa hutumika kusaidia binadamu ahisi vizuri baada ya kuuguwa ugonjwa ikiwemo ugonjwa wa kuumwa na kichwa ambayo husaidiwa na Paracetamol.

Kuwapatia watoto chanjo, ni hatua muhimu ya kuwalinda dhidi ya magonjwa hatari. Hakikisha mtoto wako anapata chanjo kamili kwa afya bora na maisha salama ya baadaye.

Muuguzi akinawa mikono kwa sabuni katika kituo cha kunawia kuonyesha mfano bora wa usafi. Kunawa mikono mara kwa mara huzuia maambukizi na kulinda afya ya wote.

Kipa ameanguka chini baada ya kujaribu kuzuia mpira usiingie wavuni. Amejitahidi kwa nguvu zote lakini mshambulizi wa timu pinzani alipiga shuti kali lililomshinda.

Vifaa vya usalama ni muhimu sana kwa wanamichezo wote ili kuzuia majeraha wakati wa mazoezi au mashindano. Vifaa hivi ni pamoja na kofia ngumu, magwanda, mipira ya magoti na mipira ya mikono.

Mimea inamea katika eneo kame ikionyesha uimara na uwezo wa kuhimili mazingira magumu. Ingawa kuna ukosefu wa mvua kwa mara mimea hio imeweza kustawi kutokana na mbinu za kisasa.

Mimea ya kijani inayotumika kama dawa za jadi huleta tiba asilia kwa magonjwa mbalimbali na hutunzwa kwa uangalifu katika jamii. Miti shamba hizi husaidia kutibu watu wa kila miaka.

Mti mwenye majani ya kijani ni ishara ya uhai, hewa safi na uzuri wa mazingira. Tuhifadhi miti kwa ajili ya afya ya dunia na vizazi vijavyo.